Kundi la watu wanaonekana kuwa mashabiki wa timu fulani ya mpira. Wanaonekana wakiwa na furaha na wameinua mikono yao juu na wanaonekana wameshikilia bendera ya Kenya na wamevaa nguo yenye rangi nyeusi na nyeupe.

Mtu akiwa amesimama mbele ya kaunta ya afisa wa uhamiaji katika ofisi ya maombi ya pasipoti. Juu ya kaunta kuna ishara yenye namba nne na maandishi immigration officer na passport application yanaonekana. Mtu huyo anaonekana akizungumza na afisa wa uhamiaji aliyeketi nyuma ya kaunta ya kioo.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wa kike wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya kijani na nyekundu na ana mpira wa kikapu, huku mchezaji mwingine amevaa jezi nyeupe na anajaribu kumzuia. Huko kwenye uwanja wa mpira wa kikapu kuna viti vya watazaamaji vinaonekana nyuma.

Wachezaji wa mpira wa mguu, wakiwa wamekusanyika pamoja uwanjani wakiwa wamevaa jesi za bluu na nyeupe. wachezaji hao wamezungukana na kuweka mikono mabegani mwa wenzao kuashiria umoja wa timu. Nyuma yao kuna mashabiki wengi walioketi kwenye viti vya uwanja na mabango yenye maandishi mbalimbali yanaonekana uwanjani inaonekana ni wakati wa mchezo wa mpira wa mguu.

Cheti cha kuzaliwa cha Kenya, hiki ni hati rasmi inayotolewa na jamhuri ya Kenya kudhibitisha kuzaliwa kwa mtu, ikijumuisha maelezo kama vile jina, tarehe ya kuzaliwa, jinsia na mahali pa kuzaliwa, pia ina maelezo ya wazazi na saini ya msajili wa vizazi na vifo.

Kundi la watu wanaonekana kuwa mashabiki wa mpira. Wanaonekana wakishangilia wakifurahia. Mwanamke mmoja aliyevalia shati nyeupe anaonekana ameshika skafu iliyoandikwa Gor Mahia huku watu wengine wamevaa majezi yenye rangi ya kijani na bluu.

Wanaume wawili ndani ya kituo cha huduma za umma. Mmoja amevaa suti na anaandika kwenye karatasi huku mwingine akisimama karibu naye akimtazama. Wako ndani ya ofisi yenye kaunta za huduma, kompyuta na mabango yenye maandishi kama registration of self-help groups na huduma. Hizi ni vitu vya serikali nchini Kenya vinavyotoa huduma mbalimbali za umma katika eneo moja.

Kundi la watu wakiwa nje ya jengo, linaloonekana kuwa huduma center GPO Nairobi. Watu kadhaa wamekusanyika na wengine wameketi chini, wakionyesha shughuli zinazoendelea na wengine wamesubiri kupokea huduma fulani za kiserikali.

Risiti ya malipo, kutoka idara ya uhamiaji na huduma za uraia wa Kenya na inaonyesha malipo ya huduma za pasipoti, maelezo muhimu kwenye risiti ni pamoja na tarehe ya risiti, aina ya huduma, tarehe ya miadi, jina la mteja na jumla ya malipo. Kumbuka, iliyotolewa inasema, hati hii imetolewa na computer , na hivyo haihitaji saini na ni halali chini ya mamlaka ya idara ya uhamiaji na huduma za uraia.

Mwanamume aliyevalia shati la pinki suruali nyeusi na kofia nyeusi na manjano anaonekana akiwasalamia watu kwenye ukumbi mkubwa uliojaa watu na bendera ya Kenya inaonekana na inaonekana ni mazingira ya nje ambapo miti inaonekana kwa mbali.

Kituo cha Huduma ni mahali mkenya yeyote anaweza pata huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi kama inavyoonekana kwenye bango jekundu lililoko kwenye jengo jeupe na watu wanaonekana wamepiga foleni wakisubiri kupokea huduma za kiserikali.

Umati wa watu labda kwenye tukio la michezo, huku mwanamke mmoja akiwa katikati, akiwa amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya Airways. Watu wengine waekaa kwenye viti vya watazamaji. Baadhi yao wakiwa wamevalia fulana zenye nembo na rangi zinazofanana.

Kundi la watu ndani ya jengo wakionekana kuwa katika kituo cha huduma. Kuna watu wazima kadhaa wameketi na wengine wamesimama na mwanamke mmoja anashikilia mtoto mdogo. Mwanamke mwingine amesimama mbele yao akionekana kutoa maelekezo. Inaonekana kama kituo cha Huduma Centre.

Mwanamume akizungumza kwenye jukwaa na nyuma yake kuna bango lenye maandishi Milimani High Court Civil Division na nembo ya mezani ya haki. Ikionyesha uhusiano na mahakama kuu ya Milimani na shughuli zake za kisheria. Pia kuna bendera ya Kenya nyuma.

Watu watano, wanaume watatu wanaonekana wamevalia suti na wanawke wawili wanaonekana wamevalia mavazi ya jaji. Wamesimama kwenye mkeka mwekundu na nyuma yao kuna bendera mbili za Kenya na moja ya Afrika mashariki.

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wakenya, wakishangilia kwa mikono juu na baadhi wakiwa wameshika bendera za Kenya. Watu hao, wanaonekana kuwa na furaha na shauku, wakisherehekea tukio fulani, baadhi yao, wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya kama vile, kijani, nyekundu na nyeusi. Mmoja wa wanaume mbele anaonekana akiimba na kupiga kelele kwa msisimko.

Mwanaume aliyevalia suti ya bluu, shati ya samawati na tai ya manjano anaonekana ameshikilia Bibilia kwenye mkono wake wa kulia na mkono wake wa kushoto amewekelea juu ya kitabu ya kijani na amesimama mbele ya kipaza sauti na kuna mwanamke mwingine amesimama kando yake.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevaa, fulana nyekundu na nembo ya Kenya Rugby, inayoonekana, watu hao wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa michezo, eneo lenye viti vingi. Labda wakishangilia na kutazama tukio la michezo.

Watu watatu wameketi kwenye meza chini ya hema, wanaonekana wakifanya kazi kwa kompyuta ndogo. Kuna viti vingi vya bluu vilivyopangwa mbele ya meza, mabango yenye maandishi Police Abstract na DCI Good Conduct yamening'inia kwenye hema. Nyuma magari yanaonekana na watu wengine wamesimama upande wa kushoto.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakikimbia kwenye uwanja wenye nyasi. Wengi wao wamevaa jezi za buluu na nyeupe huku baadhi wakiwa wamevaa jezi za kijani kibichi na pinki. Kuna goli la mpira huko nyuma yao.

Kituo cha Huduma Kenya ambapo wananchi wanapokea huduma mbalimbali za serikali katika sehemu moja. Inaonekana kuna kaunta kadhaa zilizo na ishara kama NSSF services na SHA service zinazoashiria huduma zinazotolewa. Watu wamekaa kwenye kaunta wakihudumiwa na wafanyikazi huku kompyuta na vifaa vingine vya ofisi vikitumika. Kituo hiki kimeundwa kurahisisha upatikanaji wa huduma za umma kwa ufanisi.

Mwanariadha wa kiume akiruka wakati wa mashindano ya riadha, pengine kuruka mbali mara tatu. Mwanariadha huyo amevaa fulana nyekundu yenye jina Kipchirchir na kaptula nyeusi akiwa hewani wakati wa kuruka. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha wenye viti vya watazamaji, inaonekana ni sehemu ya mashindano ya riadha.

Mwanamume aliyevalia suti nyeusi shati jeupe na tai jekundu. Anaonekana ameshikilia Bibilia kwenye mkono wake wa kulia huku mkono wake wa kushoto amewakilia juu ya kitabu chenye rangi ya kijani, alichoshikiliwa na mwanamke. Anaonekana amesimama mbele ya kipaza sauti na stendi na watu wengine nyuma yake wanamtazama na wamesimama wenye sakafu yenye rangi nyekundu na kijani.

Kituo cha Huduma Kenya. Kuna watu wawili, wanaohudumiwa na wafanyakazi wa Huduma Kenya, kwenye kaunta. Mmoja wa wafanyakazi mwanamke, anaonekana akimhudumia mteja mwanamume aliyeketi mbele yake. Kuna computer na vifaa vingine vya ofisi kwenye counter , nembo ya Huduma Kenya, inaonekana wazi ukutani, nyuma ya kaunta. Mazingira yanaonekana kama ofisi ya huduma kwa umma.

Kituo cha Huduma Centre nchini Kenya. Kuna watu kadhaa wakiwa ndani ya kituo hicho ambapo huduma za umma zinatolewa. Mbele, kuna mtu anayetumia kompyuta, akionekana akifanya kazi. Watu wengine wakiwemo wafanyikazi wa Huduma Centre na wateja, wanaonekana wakisimama na kuzungumza. Huku wengine wakionekana kusubiri huduma. Kuta za kuto zina mabango yenye maandishi yanayohusu Transforming public service delivery na nembo ya Huduma Centre.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakisherehekea uwanjani. Wachezaji wengi wamevaa jezi nyeusi na machungwa, huku mmoja akiwa na jezi ya kijani kibichi yenye namba 35. Wengine wanaonekana wakiwa wamevalia namba kama vile mbili na kumi na moja. Wameshikana mabega na kuinua mikono yao juu. Wakionekana kufurahia ushindi ama tukio fulani muhimu. Nyuma yao kuna jengo la uwanja na mashabiki wachache wakiwa wamekaa kwenye viti.

Mwanamume aliyevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai ya udhurungi anaonekana akishikilia Biblia kwenye mkono wake wa kulia huku ameekelea mkono wake wa kushoto kwenye kitabu cha kijani na amesimama mbele ya kipaza sauti na nyuma yake kuna watu wanaomtazama.

Watu wawili, wakiwa kwenye shughuli, inayohusisha uwekaji wa alama ya kidole, kwenye karatasi, labda kama sehemu ya usajili. Mwanamke amesimama karibu na meza, na mwanaume, aliye keti, akishughulikia mkono wake, huku stempu na karatasi zikiwa mezani. Wote wawili wamevaa barakoa, nyuma yao kuna hema na watu wengine.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu, wakiwa uwanjani wakati wa mechi, mmoja akiwa amevaa jezi ya bluu na nyeupe iliyoandikwa BETIKA ,na mwingine amevaa jezi ya kijani iliyoandikwa SPORT PESA.Mpira upo karibu na mchezaji aliyevaa jezi ya kijani, nyuma yao kuna umati wa mashabiki uwanjani, na bango lenye jina INGWE linaonekana.

Wanariadha wanne wa kiume kwenye uwanja wa riadha baada ya kumaliza mbio. Watatu kati yao wamevaa fulana zenye maandishi Kenya wakionyesha wanaiwakilisha Kenya. Wanaonekana wakiwa na furaha na wanatabasamu huku mmoja akiwa ameshika viatu vya kukimbia juu na mwingine ameshika kifua chake. Nyuma yao kuna umati wa watu uwanjani unaoashiria kuwa ni mashindano ama tukio kubwa la riadha.

Kituo cha huduma, ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali kwa urahisi. Watu kadhaa wakiwemo wafanyakazi na wateja wanaonekana wakiwa ndani ya kituo hicho, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa. Wafanyakazi wanaonekana wakiwahudumia wateja kwenye kompyuta, huku wateja wakipokea huduma .Kituo kinaonekana kuwa na shughuli nyingi kikionyesha utoaji wa huduma za umma, katika mazingira yaliyo pangwa.

Wanaume wawili ndani ya ofisi wakifanya kazi kwenye kaunta iliyo na kompyuta . Mwanaume mmoja yuko mbele ya viketi akiangalia kompyuta na kushika kalamu huku mwengine akionekana nyuma yake akishughulika na karatasi. Wote wawili wamevaa sare zinazofanana na fulana za rangi ya buluu na shati jeupe. Kuna glasi ya kioo iliyotenganishwa na sehemu nyingine ya ofisi.

Siku ya majadiliano ya mahakama ina ujumbe sauti yako ni muhimu tufanye mabadiliko pamoja. Mada za majadiliano ni ikiwemo taratibu za mahakama, jinsi ya kuhudumia vizuri zaidi na kuimarisha mahusiano ya wadau, ina kipengele maalum na tarehe, muda, mahali, picha pia inaonyesha mwanamke aliyevaa kitambaa kichwani na ina maelezo ya mawasiliano.

Ndani ya kituo cha huduma nchini Kenya, watu kadhaa wamekaa wakisubiri huduma, huku wengine wakiwa wamesimama na kuzungumza na wafanyakazi wa kituo hicho. Kuna kaunta kadhaa zilizo na kompyuta na printa ambapo wafanyakazi wanatoa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi, kama vile vyeti vya kuzaliwa na vitambulisho. Mazingira yanaonyesha utaratibu wa huduma kwa umma.

Ndani ya kituo cha Huduma Kenya, kuna dawati la habari, ambapo wafanyakazi wa Huduma Kenya wanatoa huduma kwa uma. Eneo hilo linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri na viti na meza za ziada zikionekana nyuma. Dawati la habari lina nembo ya Huduma Kenya na neno Huduma limeandikwa juu yake.

Ndani ya kituo cha Huduma Kenya ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali. Watu kadhaa wanaonekana ndani ya kituo hicho, baadhi wakiwa wamevalia barakoa na wafanyakazi wa Huduma Kenya wanahudumia wateja. Kuna meza zilizo na kompyuta ndogo na viti na pia mapambo ya puto nyekundu yanaonekana juu. Kuta zina maandishi yanayohusiana na Huduma Kenya.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wakiwa uwanjani, mmoja akiwa amevalia jezi ya bluu na mwingine amevalia jezi ya manjano na kijani. Mpira unaonekana hewani baada ya kupigwa, nyuma yao kuna jukwaa la uwanja lenye viti vyekundu na bluu na baadhi ya mashabiki wanaonekana wamekaa. Pia kuna mabango ya matangazo chini ya jukwaa yenye maandishi kama Bet na FKF.

Kundi la watu wakibeba bango lenye maandishi upatanishi ulioambatanishwa na mahakama, hii ni njia mbadala ya utatuzi wa migogoro na imeagizwa chini ya kifungu cha 159 cha katiba ya Kenya. Bango pia linasema, suluhisho linatokana na wewe kwa ajili yako. Watu wengi kwenye picha wanaonekana wamevaa suti na mavazi rasmi, baadhi yao wamevaa barakoa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha barabara na miti.

Ndani ya ofisi ya Huduma Center ambapo kuna wafanyikazi wawili wameketi kwenye madawati wakitumia kompyuta. Juu ya madawati kuna bango lenye maandishi NPA Services ,ikionyesha huduma zinazotolewa hapo.

Jengo la posta kuu ya Nairobi, nchini Kenya. Kwenye jengo hilo kuna ishara zenye maandishi ya tovuti ya posta na Nairobi general . Mbele ya jengo kuna pikipiki kadhaa, moja ikiwa na sanduku kubwa la usafirishaji la posta na watu wakitembea karibu. Pia kuna magari yaliyopaki karibu.

Kundi la maafisa, wengi wao wakiwa wamevalia majoho ya mahakama, wamesimama mbele ya bango lenye nembo ya tume ya huduma za mahakama na bendera ya Kenya. Wameshikilia nyaraka, wakionyesha huenda kuwa ni tukio la uzinduzi ama uwasilishaji wa ripoti rasmi kama vile ripoti ya hali ya mahakama na utawala wa haki.

Ndani ya kituo cha huduma Kenya. Mwanamume ameketi kwenye counter ya huduma Kenya, akiongea na mfanyakazi wa Huduma Kenya ambaye yuko nyuma ya counter hiyo. Kaunta imeandikwa Huduma Kenya kwa herufi kubwa, na kuna kizima moto chekundu kinacho onekana kwenye ukuta.

Matukio mbalimbali inayohusiana na mahakama na maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Nairobi, inaonyesha watu wakishirikiana katika mpangilio tofauti ikiwemo watoto, wanajeshi na watu wazima kwenye vibanda vya maonyesho. Nembo ya mahakama ya Kenya pia inaonekana wazi.

Kifaa cha kielektroniki labda simu kikiwa kinaonyesha ukurasa wa interneti. Kwenye ukurasa huo kuna picha ya kitabu kinachoonekana kuwa mwongozo wa sera na taratibu za rasilimali watu wa mahakama. Pia jumba la mahakama linaonekana.

Watu wakiwa wameketi kwenye jukwaa la michezo. Wanaonekana wakiwa na furaha na wakishangilia, mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha mbele akiwa amevaa mavazi meupe na kofia nyeupe. Watu wengine kando yake wanaonekana wamevaa jezi zenye rangi ya manjano na yenye rangi nyekundu iliyoandikwa Kenya. Mandhari inaonekana kuwa uwanja wa michezo kwenye jukwaa la washangiliaji.

Jengo la Immigration services control office , watu kadhaa wamesimama nje ya jengo hilo, wakiwemo wanaume waliovaa suti na wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Baadhi ya alama za jengo zinaonekana zikiwemo, saa za kazi Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa mbili asubuhu hadi saa kumi na moja jioni.

Mwanariadha akifanya kuruka mara tatu katikati ya hewa, akiwa amevalia mavazi ya michezo ya mekundu na nyeusi, tukio hili linafanyika uwanjani, huku viti vya watazamaji vikiwa na rangi za bendera ya Kenya ikiwemo nyekundu, nyeusi, na kijani nyuma yake. Kuna watu wengine uwanjani, wakiwemo watazamaji, na labda maafisa wa michezo wakifuatilia tukio hilo.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu uwanjani wakati wa michezo. Mchezaji mmoja anaonekana akipiga mpira na amevalia jezi ya bluu na nyeupe ye namba 24. Mchezaji mwingine amevaa jezi ya njano na kijani yenye namba ishirini akimfuata. Nyuma yao kuna uwanja wa mpira wenye viti vya kijani na bango lenye maandishi betika, wachezaji wengine pia wanaonekana nyuma.

Watu wakiwa wamekusanyika chini ya hema kubwa wakionekana kushiriki katika hafla ya huduma za umma. Watu kadhaa wamevalia barakoa na wanashughulikia makaratasi na kompyuta ndogo kwenye meza, huku wengine wakiwa wamekaa wakingoja huduma. Inaonekana kama kituo cha huduma za jamii kinachotoa huduma mbalimbali kwa umma.

Kundi la wanaume wameketi ndani chumba kinachoonekana kama kituo cha huduma. Mmoja wa wanaume ameketi kwenye dawati akionekana kama afisa anayehudumia wengine. Kuna ishara yenye maandishi Huduma Kenya ukutani nyuma yao, ikionyesha kuwa ni kituo cha Huduma Kenya. Wanaume wengine wameketi kwenye viti wakionekana kushiriki katika mazungumzo. Mmoja wa wanaume ameshikilia karatasi na mazingira yanaonekana kuwa ya kitaalamu na yenye shughuli.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wa wanaume wakiwa uwanjani wakati wa mechi. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue na kaptura nyeupe huku mwingine amevaa jezi yenye milia ya rangi ya machungwa na nyeusi na kaptura nyeusi. Kuna watazamaji wakiwa wamekaa kwenye viti vya uwanja nyuma yao na sehemu ya neno league inaonekana chini ya picha.

Umati mkubwa wa watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya, ikiwemo nyeusi, nyekundu na kijani, wakishangilia kwa shauku na kuinua mikono yao juu, wanaonekana kuwa mashabiki kwenye tukio la michezo, wakifurahia na kuonyesha msisimuko.

Kundi la watu wakiwemo wanaumme na wanawake wakiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa ya ofisi. Mwanamme mmoja aliyeonekana amevaa suti na tai nyekundu anampa mwanamke aliyevaa suti nyeusi jelada ya rangi ya bulu. Wote wawili wanatabasamu, wanaonekana kushiriki katika shughuli rasmi ya makubaliano. Kuna watu wengine nyuma yao, baadhi wakiwa wamevalia suti na wengine wakiwa wamevalia mavazi rasmi wakishuhudia tukio hilo.

Pasipoti mbili za Kenya, moja ni pasipoti ya zamani ya rangi ya samawati iliyoandikwa Republic of Kenya passport na nyingine ni pasipoti mpya ya kieletroniki ya rangi iliyoandikwa East Africa Community Republic of Kenya passport , zote zimewekwa kwenye sehemu nyeupe na nyuma yake kuna kikapu chenye rangi za bendera ya Kenya na kitu kinachoonekana kama mnyama wa pundamilia.

Umati wa watu, inaonekana wakiwa tukio la michezo, Katika umati huo, kuna mtu mmoja aliyepaka rangi ya kijani na nyeupe akionyesha uungaji mkono wa timu ya Ghormaia, kama inavyoonekana kutoka kwa maandishi kwenye muda wake na bango la kusikiliza, watu wengine wengi pia wamevaa ngua za kijani na nyeupe zikionyesha rangi za timu hiyo.

Uwanjani mahali pa kushangilia soka , Kuna kundi la watu baadhi Yao wakiwa wamevalia mavazi yanayohusiana na Gor mahia ikiwemo jezi la kijani na kofia za kijani , bendera kubwa Ina maandishi ya Gor mahia FC na jezi Ina nembo ya sportpesa , watu wanaonekana wakiwa na furaha na shauku wakishangilia .

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na nyeusi, wakisherehekea na kuinua mikono yao juu. Wanaonekana wamejaa furaha na msisimko. Mbele yao kuna bendera kubwa ya Kenya yenye rangi za kijani, nyekundu, nyeusi na nyeupe ikiwa imeshikiliwa na baadhi ya watu hao. Inaonekana kama tukio la sherehe la michezo labda la timu ya taifa ya mpira wa mguu wa Kenya.

Kundi la watu, ndani ya kituo kinachonekana kuwa huduma center nchini Kenya, kutokana na bango la huduma Kenya linalo onekana, wanaume kadhaa wamesimama karibu na counter na huku mmoja akiwa amevaa sare nyekundu nya nyeupe, akiongea na wengine, kuna vitu vilivyopangwa upande wa kushoto na ishara ya number 28 inaonekana juu ya counter , bango kubwa, nyuma, linasema to what service safe again, na lina nembo ya huduma Kenya.

Watu wawili wakiwa kwenye kaunta ya huduma inayofanana na dawati la taarifa la Huduma Center nchini Kenya. Mwanamke ameketi nyuma ya kaunta akitumia kompyuta na amevaa barakoa nyeusi huku mwanamume amesimama mbele ya kaunta akiongea na mwanamke huyo na amevaa kofia nyekundu na barakoa ya blue . Kuna ishara yenye maandishi Information desk na nembo ya Huduma Kenya kwenye kaunta.

Mchezo wa kandanda ambapo mchezaji wa Kenya ambaye amevaa jezi nyekundu yenye namba kumi na saba anaonekana akimiliki mpira huku akikabiliana na wachezaji waliovaa jezi za njano. Nyuma tunaona watazamaji wakitazama.

Umati wa watu ambao wanaonekana kuwa mashabiki wa kandanda wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe zinazohusiana na klabu ya Gor Mahia FC. Mtu mmoja katikati amevalia sare nyeupe na kofia nyeupe akiwa ameshikilia bango lenye maandishi we now need Man City .

Ndani ya kituo cha Huduma Kenya ambapo wafanyakazi wamevaa sare za Huduma Kenya, wanaonekana wakiwasaidia wateja. Kuna viti vya ofisi, kompyuta na meza za huduma. Inaonekana kama shughuli za kawaida za kutoa huduma kwa umma zinaendelea.

Jalada la ripoti lenye kichwa hali ya mahakama na utawala wa haki. Jalada hili lina rangi ya dhahabu na vivuli vya kahawia. Juu ya jalada kuna nembo ya Jamhuri ya Kenya na neno mahakama. Pia kuna simba wawili na jogoo, pamoja na ngao na mikuki na jina Harambee.

Watu wakiwa ndani ya kituo cha huduma nchini Kenya. Wanaume kadhaa wakiwemo baadhi ya waliovalia suti, wamesimama na kuzungumza karibu na kaunta ambapo kuna computer kadhaa. Mwanamke aliyevaa hijabu ya bluu, anaonekana akihudumiwa kwenye mojawapo ya kaunta hizo. Kituo hicho kinaonekana kuwa na shughuli nyingi na kuna watu wengine wameketi na kusimama. Juu ya ukuta, kuna ishara nyekundu yenye maandishi, Huduma Center.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakisherehekea kwa furaha kubwa wakiwa wameshika kombe la dhahabu wakionekana kushinda mashindano fulani na wamevalia jezi zenye rangi nyeupe na bluu na wanaonekana wamesimama uwanjani.

Kituo cha huduma za serikali nchini kenya. Ndani ya kituo hicho kuna watu wakiwa wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma na wengine wakiwa wamekaa kwenye madawati wakihudumiwa na wafanyakazi. Kuna vibango vinavyoonyesha huduma zinazotolewa kama vile Birth and Death Certificate na KRA Services . Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri na kuna madirisha yenye mapazia ya bluu.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi ya manjano zenye nembo ya tusker, mtu mmoja katikati ambaye pia amevaa kofia nyeusi anaonekana akishangilia kwa shauku mikono ikiwa imeinuliwa na mdomo wazi ,wengine pia nyuma yake wanaonekana kushangilia na kuunga mkono ,mandhari inaeza kua uwanja wa michezo .

Mchezo wa mpira wa miguu ukiendelea uwanjani. Kuna wachezaji uwanjani wakiwa na sare tofauti kama vile ya kijani na manjano na pia kuna mashabiki wengi wamekaa kwenye viti vya uwanja wakishuhudia mchezo.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa na mikono juu na nyuso zao zikionyesha furaha na msisimuko. Rangi kuu zinaonekana kwa mavazi ni blue na nyeupe, zikipendekeza ushirika wa timu fulani. Watu wako nyuma ya uzio mwekundu nyekundu wakitama mbele jambo linaonyesha kuwa wako kwa uwanja wa michezo. Badhi ya watu wanashikilia vitu vinavyotumika kushangilia kama vile vuvuzela.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana za njano zenye nembo ya Tusker, wakishangilia na kuinua mikono yao juu, labda kwenye uwanja wa michezo ama tukio fulani. Wanaonekana kuwa na furaha na shauku.

Wanawake wanne wanaonekana ni mashabiki wa mpira wa timu ya Gormahia. Wamevalia jezi zilizoandikwa Gormahia huku mmoja wao, akiwa amevalia jezi ya kijani. Wanaonekana wakijadiliana kuhusu kitu fulani.

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wanaume, kwenye uwanja wa michezo. Watu hao wako kwenye jukwaa la kuketi na baadhi yao wanaonekana wakishangilia na kushiriki katika tukio fulani, labda la kimichezo.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai la hudhurungi. Anaonekana akishikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia na amesimama mbele ya kipaza sauti na tenti ilioandikwa supreme court judiciary na republic of Kenya huku watu wengine nyuma yake wakimtazama.

Watu wawili, mwanamke amesimama, amevaa kofia nyekundu na shati la rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Mwanaume ameketi kwenye meza. Amevaa shati jeupe na miwani. Anaonekana akichunguza karatasi iliyoko mbele yake. Wote wawili wanaangalia karatasi hiyo na mwanaume amevaa glavu nyeupe.

Mwanamke aliye shikilia skafu nyeupe iliyoandikwa Bandari FC na pia amevaa jezi ya bluu iliyoandikwa Bandari FC. Anaonekana akiwa uwanjani na watu wengine wamesimama nyuma yake.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamekusanyika nje. Baadhi yao wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya, zenye nembo ya Kenya Airways. Mtu mmoja aliye mbele kabisa, anaonekana ameshikilia bendera ya Kenya na anaonekana kuongoza na kutumbuiza mbele ya umati.

Watu wawili wanawake kwa jinsia, wakiwa wameketi mbele ya kompyuta ya mafunzo. Mwanamke mmoja ana nywele za rangi ya zambarao na amevaa shati la kijani kibichi, akionekana kusaidiwa na yule mwingine aliyevaa suti nyeusi na shati jeupe lenye kola nyekundu. Wote wawili wanaonekana wakizingatia skrini ya kompyuta, ambayo inaonekana kuonyesha picha, na nyuma yao kuna watu wengine kadhaa na ubao mweusi.

Eneo la huduma kwa wakenya, katika kituo cha huduma Kenya kuna afisa wa huduma nyuma ya counter akihudumia mteja mwanamume, huku mwanamke mwingine akisubiri nyuma yake, mabango ya M-Pesa na PostaPay yanaonekana wazi, yakionyesha huduma zinazotolewa. Pia, kuna notisi inayosema no transaction without an original ID.

Umati wa watu, labda mashabiki wa michezo, wakiwa wamekusanyika kwenye uwanja watu wengi wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya, mmoja wa mashabiki anaonekana akipuliza vuvuzela ya kijani kibichi, mwingine wanashangilia na kuonyesha msisimko, inaonekana kama tukio la michezo au sherehe ambapo watu wengi wamekusanyika kusherehekea.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu, wakiwa wamevalia sare za blue na nyeupe zenye nembo ya KPA. Wameketi kwenye benchi la wachezaji wa akiba uwanjani. Wachezaji hao wanaonekana wakifuatilia mchezo.

Kundi la mashabiki wa klabu ya soka ya Gor Mahia FC wakishangilia na kusheherekea kando ya basi jipya la klabu hiyo. Mashabiki wengi wamevaa nguo za kijani, zenye rangi ya Klabu. Na wanaonekana wenye furaha na msisimko baadhi yao wakiwa juu ya basi na wengine wakikimbia karibu nalo barabarani. Tukio hili linaonekana kuwa sherehe ya uzinduzi wa basi jipya la klabu.

Mchezo wa soka ukiendelea uwanjani, wachezaji wawili wa kiume, wako katikati ya picha, mmoja akiwa amevaa jersey nyeupe iliyoandikwa posta, na mwingine amevaa jersey nyekundu iliyoandikwa betika, wakikimbizana na mpira, kuna wachezaji wengine kwa mbali, na uwanja unaonekana kuwa na nyasi. Kwa nyuma, kuna mabango yenye maandishi kama 'POLICE', 'STADIUM', na 'FOOTBALL CLUB'.

Kituo cha huduma nchini Kenya ambacho kinatoa huduma mbalimbali za serikali. Kuna kaunta yenye bango linalosomeka vyeti vya kuzaliwa na kifo. Chini ya kaunta kuna maandishi yanayosema huduma bora za serikali zinapatikana kwa urahisi kwa mwananchi. Watu wawili wanaonekana wameketi kwenye kaunta wakitoa huduma. Kituo hiki kinalenga kurahisisha upatikanaji wa huduma za umma.

Kundi la wachezaji wa soka, wakiwa wamevaa sare nyekundu za timu ya KDF. Wachezaji hao, wako uwanjani karibu na lango la goli. Wanaonekana wakifanya mazoezi na kujipasha moto kabla ya michezo na nyuma yao kuna miti.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyekundu, wakiwa wamekusanyika katika eneo linaloonekana kama uwanja wa michezo. Mtu mmoja anaonekana akipeperusha bendera ya Kenya, huku watu wengine wanapiga makofi wakishangilia.

Kundi la wanaume waliovalia sare za mpira wa mguu wakiwa wamesimama uwanjani. Sare zao ni nyeupe na nyekundu na badhi wao wana number kama 2,5,20na 25.Na pia neno KDF limeandikwa kwenye jezi zao. Wanaonekana kama wachezaji wa timu ya mpira wa mguu.

Umati wa watu, labda kwenye tukio la michezo, katika sehemu ya mbele, kuna mwanamume aliyevaa miwani ya jua na shati nyekundu na nyeusi, yenye nembo ya Kenya, nyuma yake, kuna watu wengine wengi, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi yanayoashiria Kenya, kama vile shati nyeupe iliyoandikwa 'Kenya', mandhari inaonekana kuwa uwanjani na kuna miundo fulani ya jengo na mitende inayo onekana nyuma.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wengi wao wakiwa wamevalia jezi na skaf zenye rangi za kijani na manjano wanaonekana wakiwa uwanjani wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya jukwaa. Baadhi yao wanashikilia chupa na wengine wanaonekana wakishangilia.

Kundi la watu wamesimama chini ya mwavuli mkubwa wa manjano. Mwavuli una maaandishi yanayosomeka mama miradi na Millicent Omanga ikimaanisha mwanasiasa Millicent Omanga. Baadhi ya watu pia wamevaa fulana zenye picha na maandishi yanayohusiana na kampeni ya Millicent Omanga.

Mwanariadha akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka, labda katika mashindano ya kuruka mbali mara tatu. Kuna vumbi la mchanga likiruka hewani kutokana na kutua kwake. Uwanja wa michezo na watazamaji wanaonekana nyuma.

Mtu, ameketi kwenye kiti, akiwa amevaa suruali ya bluu na shati ya bluu. akishikilia hati ama kitabu wazi mkononi mwake. Inaonekana kama mtu huyo anajaza fomu. Nyuma yake kuna mtu mwingine ameketi. Mazingira yanaonekana kama chumba cha kusubiri ama ofisi.

Jengo la huduma centre nchini kenya likiwa na bango lenye nembo huduma Kenya na neno entry mlangoni. Mbele ya jengo hilo, kuna kundi la watu waliovaa sare wengi wao wakiwa wamevalia mashati meupe na suruali nyeusi wakisimama kwa mpangilio.

Wafanyikazi kadhaa, wakiwa wamevalia barakoa na sare zenye nembo ya Huduma Kenya, wako nyuma ya kaunta wakiwahudumia wateja na wakifanya kazi kwenye kompyuta zao katika kile kinachoonekana kuwa kituo cha Huduma Center. Mandhari inaonyesha mazingira ya ofisi yenye kompyuta na vifaa vingine vya ofisi.

Ndani ya ofisi yenye watu wawili wakiwa wamesimama, mmoja akiwa amevaa suti na mwingine amevaa sketi na shati jeupe. Kuna madawati, viti na vifaa vya ofisi kama printer na pia kuna puto za kijani zilizoning'inia juu.

Mchezo wa mpira wa mguu unaoendelea uwanjani. Kuna wachezaji kadhaa uwanjani, baadhi yao wakiwa wamevalia jezi nyekundu na wengine wakiwa wamevalia jezi za njano na kijani. Mpira unaonekana angani, ukielekea langoni. Mashabiki wengi wamefurika kwenye viti vya uwanja wakishuhudia mchezo huo. Mwanzo unaonekana kuwa na miundu isiyo kamilika ya sarudi nyuma ya viti vya watazamaji. Kwenye uwanja kuna bango ndogo lenye maandishi Kakamega.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevaa suti wamesimama ndani ya jengo la huduma center kenya kutokana na nembo ya huduma kenya inayoonekana. Mmoja wa wanaume hao ameketi chini upande wa kulia wa picha. Wanaume waliosimama wanaonekana wakizungumza.

Mwanariadha akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka, labda katika mashindano ya kuruka mbali mara tatu. Kuna mchanga uliotawanyika kumzunguka na anaonekana akiwa ameketi chini ndani ya shimo hilo. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha na viti vya watazamaji.

Mwanaume aliyevalia suti ya blue na shati nyeupe na tai ya manjano. Ikiwa ameshikilia bibilia kwa mkono wake kulia na amesimama mbele ya kipaza sauti na stendi iyoandikwa republic of Kenya .Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya.

Mkusanyiko wa watu wengi wakiwa chini ya hema kubwa na wengine wamesimama nje. Inaonekana kama tukio la jamii ambapo baadhi ya watu wamekaa kwenye meza wakipokea huduma.

Mchezo wa mpira wa miguu uwanjani huku wachezaji wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti baadhi zikiwa ni za kijani na zingine bluu na nyeupe. Kuna umati mkubwa wa mashabiki wanaotazama mchezo huo kutoka jukwaani. Uwanja unaonekana kuwa na nyasi na kuna mpira karibu na wachezaji. Kwenye uwanja nyuma ya wachezaji kuna bango lenye maandishi Kenya Premier League.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja. Mwanamke mmoja ameshikilia Bibilia kwenye mkono wake wa kuliana amesimama mbele ya kipaza sauti na stendi yenye nembo Republic of Kenya. Nyuma yake kuna bendera nne za Kenya na kando yake mwanaume mmoja amesimama amevalia suti nyeusi na tai nyeusi na shati jeupe huku mwanamke mwengine akiwa na barakoa.

Ofisi ya huduma kwa umma yenye watu wengi wakiwa wamekaa wakingoja huduma. Kuna kaunta kadhaa ikiwemo kaunta namba nane ambapo wafanyikazi wanatoa huduma kwa wateja. Watu wamekaa kwenye viti vya plastiki huku wengine wamesimama karibu na kaunta. Mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kisasa.

Watu wakiwa kwenye eneo la dawati la taarifa nje, inawezekana kuwa ni kituo cha huduma. Kuna watu kadhaa wameketi na wengine wamesimama na mwanamke mmoja ameketi kwenye dawati hilo akishughulika na nyaraka. Inaonekana kama shughuli ya huduma inatolewa katika sehemu ya Huduma Kenya.

Timu ya wasichana ya soka ikiwa imevalia sare za kijani na nyeupe na mmoja wao amevaa sare ya bluu na zambarau wamesimama na kukaa kwenye uwanja wa nyasi. Nembo ya chapa dimba inaonekana juu kushoto mwa picha.

Wanawake wanne wakiwa wamevaa jezi za mpira wa kikapu zenye neno Kenya, na namba kama kumi na tano na kumi na tatu. Wote wanaonekana kutabasamu na wawili wao wanashikilia mipira ya kikapu, yenye nembo ya EX3 na Wilson. Pia kuna nembo ya Fiba kwenye jezi zao.

Mchezo wa mpira wa mguu ukiendelea katika uwanja wa michezo. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwemo wachezaji wa timu mbili tofauti moja ikiwa imevalia jezi za njano na nyingine jezi nyekundu. Mpira unaonekana angani karibu na kichwa cha mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu yenye namba kumi na sita akionyesha kuwa ni wakati wa kupiga mpira kwa kichwa. Kuna watazamaji wamekaa kwenye viti vya uwanja vilivyopakwa rangi nyekundu na ya bluu wakishuhudia mchezo.

Wafanyakazi wa huduma Kenya, wakiwemo wanaume na wanawake, wakiwa wamevalia sare zao na barakoa, wakifanya kazi kwenye kompyuta katika kituo cha huduma, juu ya ukuta kuna kauli mbiu inayosomeka: 'What service excellence wafanye kazi hao wanaonekana kuwa tayari kutoa huduma kwa wateja.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke wakiwa wamekaa kwenye meza katika ukumbi mkubwa. Mwanamume ameinama akiandika kitu kwenye karatasi, huku mwanamke akiangalia karatasi hizo na kufanya kazi zingine mezani. Kuna kompyuta ndogo na vifaa vingine vya kuandikia mezani.

Mchezo wa mpira wa mguu ukiendelea uwanjani wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani na mmoja wao aliyevaa jezi ya manjano na kijani iliyoandikwa mozzart bet anaonekana akimiliki mpira huku mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyekundu iliyoandikwa betsafe akimfuata, kuna watazamaji wengi kwenye viti vya uwanja nyuma ya wachezaji.

Uwanja wa riadha wenye watazamaji wengi kwenye viti vya jukwaa. Kuna wachezaji wakiwa kwenye njia za kukimbia na wengine wakiwa karibu na uwanja. Inaonekana ni tukio la riadha labda la mashindano ambayo hufanyika nchini Kenya.

Kundi la watu wanaonekana kuwa mashabiki wakishangilia na kushikilia bendera za kenya. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya kenya ikiwemo nyeusi na nyekundu na baadhi yao wamesika bendera ndogo na kubwa za Kenya. Kuna maandishi nyuma yao yanayosomeka Let's go Wolf .

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wameketi na wengine wamesimama, wakitazama mtu mmoja aliye mbele yao ambaye anaonekana akishiriki kikamilifu. Mtu huyu wa mbele amevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya. Baadhi ya watu katika umati wamevaa fulana zenye maandishi Kenya Airways.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wachezaji wa mpira wa miguu wakisherekea ushindi. Wamebeba kombe kubwa la dhahabu na mpira wa mguu wa manjano na blue .Watu hao wanafuraha na wanainua mikono yao juu kuashiria ushindi. Baadhi yao wamevaa medali shingoni.

Eneo la miundo mbinu ya maji, Kuna Bomba kubwa la rangi ya kijani kibichi yakipita kwenye ardhi na Kuna vavu ya bluu iliyoambatanishwa kwake ,pia Kuna miundo miwili ya zege yenye umbo la duara inayofanana na matangi madogo ya kuifadhi maji , moja kati ya hizo Ina maji machafu ndani yake ,eneo hilo Lina baadhi ya mimea ya kijani kibichi na baadhi ya mawe , nyuma Kuna uzio na miti .

Wachezaji wa raga wa Kenya wakisherehekea kwa furaha baada ya kushinda taji. Wanaonekana wakiwa wamevalia jezi zenye rangi za kijani, nyekundu na nyeupe wakinyanyua kombe yenye sanamu za tembo wawili juu yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha bango lenye nembo za Kenya Rugby Union, Sport Pesa na Kenya Airways .

Mchezo ya wavu ikiendelea, Wachezaji kadhaa wanaonekana wakijaribu kucheza mpira juu ya wavu huku wengine wakiwa tayari kwa masambulizi na kuzuia. Mpira wa wavu unaonekana hewani karibu na wavu. Kuna watazamaji wengi kwenye viti vya kijani kibichi nyuma ya uwanja. Wachezaji wamevaa jezi yenye namba tofauti kama vile, namba kumi na tatu.

Umati wa watu wenye furaha wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya na kushikilia bendera za Kenya wakishangilia katika tukio la michezo labda raga kama inavyoonekana kutoka kwa mabango ya HSBC na kutajwa kwa Kenya kwenye fulana. Mbele kuna mwanaume mweupe aliyevalia kofia na miwani ya jua akionekana kufurahia mazingira.

Umati wa watu, wengi wao wakishangilia na kuinua mikono labda kwenye mkutano ama tamasha. Mtu mmoja mbele anaonekana wazi akisherehekea na kushangilia kwa kuinua mikono juu na amevalia jezi nyeusi iliyoandikwa Kenya na watu wengine wanaonekana wamevalia miwani za jua.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukiendelea ndani ya uwanja. Wachezaji kadhaa wanaonekana, mmoja wao akiwa ameshika mpira na anajiandaa kuudunda. Wengine wamevaa jezi za rangi tofauti, baadhi wakiwa wamevalia nyeupe na mmoja akiwa amevalia buluu. Watazamaji wanaonekana nyuma.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukiendelea. Wachezaji wawili wanaonekana wakigombania mpira katikati ya uwanja, huku mchezaji mmoja akiwa ameshika mpira na mwingine akijaribu kuuchukua. Kuna wachezaji wengine na watazamaji wameketi kwenye viti nyuma yao.

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wamekusanyika nje, labda kwenye tukio fulani. Mbele kuna mtu anayeshikilia bendera ya Kenya akionyesha uzalendo. Baadhi ya watu wamevalia kofia na mmoja amevaa shati lenye nembo ya Kenya Airways.

Watu wakipata huduma za serikali katika kituo cha Huduma Kenya, labda katika eneo la wazi chini ya hema. Mtu mmoja ameketi kwenye meza akitumia kompyuta ndogo, huku wengine wakisubiri foleni kuokea huduma mbalimbali kama vile cheti cha kuzaliwa na kitambulisho.